Jengo lina mlango na dirisha mikuu .Paa Lake ni la kibichi ,kando kuna uzio wa mbao ,nyasi iliyomea nyuma yake na miti upande mwingine.

Ghorofa hii ni ya sakafu nyingi. Rangi ya kijani kwenye madirisha. Kando yake ni uzio wa stima ulio na kibao cha tangazo hatari. Lango lake liko na alama ya mshale.

Fundi wa umeme ambao wamevalia kofia za vyuma vichwani wanashughuli tofauti. Mmoja amesimama na kutazamia kwenye kikingi cha stima kilichotengenezwa kwa chuma kwa wingi.

Kikingi cha stima kiko na waya mingi ambazo zinaning'inia pamoja na gurudumu la gari. Uzio ulio kando wake ni wa mawe. Juu yake ni tanki nyeusi za maji. Kwenye barabara kuna magari ambayo yanaelekea sehemu si sawa.

Kikingi cha stima ni cha chuma na kirefu. Nyaya za stima zimepita. Mti uko mbali kidogo. Nyasi zimemea. Kando yake ni matope.

Wanaume wawili wamesimama chini, mmoja ameegemea kwenye kikingi cha stima. Wamevalia kofia za chuma pamoja na aliye juu anatengeneza nyaya. Kando yake ni miti na uzio wa mawe pamoja na ua ya kijani kibichi.

Watu hawa wanaelekea sehemu sawa wakiwa wamevalia kofia za chuma na viakisi vyenye rangi tofauti. Mmoja ako mbele, wengine wanaenda kwa ukaribu.

Kituo cha stima kuna vikingi vingi kando yake ni nyumba iliyo chorwa rangi nyekundu ,nyeupe na paa lake ni la kibichi. Kuna njia nyembamba iliyo tengenezwa ya mawe.

Kituo kidogo cha stima kinatengenezwa na wanastima. Mmoja amepanda juu ya ngazi na mwingine ako chini. Barabara kuu ambayo inapita kando yake iko na magari aina tofauti.

Hii ni kiwanda ya stima katika picha hii ambayo inaonekana imetengenezwa kwa utaratibu. Ukiangalia mpangilio wake na kueleza vile inafaa kuwa na vile stima inatengenezwa.

Kando ya bwawa la maji, nyasi zimemea na miti. Gari leupe limeegezwa kando. Nyuma yake kuna nyumba. Watu wawili wamesimama kwenye uzio, na bomba la maji ni nene.

Watu walio valia nguo za kitamaduni, wanaendeka miondoko kwenye jukwaa. Wawili na kofia kichwani Chini ya hema hili. Wengine wameketi na kuwatazama.

Makaratasi meupe yana maandishi yenye rangi tofauti. Yamewekwa kando ya mto. Mama aliyeinama nmoja mkononi, anafunga kitambaa. Kando ya mto kuna mimea ambayo inamea.

Nyumba ambazo ziko kando ya mto zimejengwa kwa udongo na mabati na zinaonekana kuanguka. Watu wako nje pamoja na manguo na vyombo, wengine wamesimama, wameketi na wengine wanaosha.

Pundamilia wenye miraba myeupe na myeusi wamesimama katikati ya uwanja wa nyasi. Kando yake ni ghorofa zenye muundo tofauti, urefu na rangi.

Nyumba hizi zimejengwa ni za aina ya mabati, udongo na mawe. Baadhi yake ni ghorofa. Paa zake ni tofauti kwa rangi. Miti zipo katikati pamoja na vikingi vya stima.

Nyumba hizi zilizojengwa kwa muundo, rangi tofauti, ukubwa, udogo. Kando yake ni barabara zinazopita katika sehemu hii na kuelekeza mtu.

Watu hawa wanaokusanya taka chini ya mti ulio kando na mto. Nguo zao ni za kibichi na moja ni ya rangi ya mawingu na suruali ndefu nyeusi. Upande mwingine wa mto ni nyumba ambazo ni za ghorofa.

Nyumba hizi zimejengwa kwa udongo na mabati. Katikati yake kuna vikingi vya stima na miti. Kando yake ni taka. Mtu huyu anaelekea kwenye nyumba hizi.

Wasichana waliovalia sare tofauti wanaelekea sehemu si sawa. Bata ziko karibu na maji machafu. Kando yake kuna jengo la kikingi, za mabati ziko upande mwingine.

Ghorofa lenye ujaduara lina sakafu nyingi. Kando yake ni uzio la maua. Kuna ngazi za kuteremka na kupanda. Maandishi yameandikwa kando. Vikingi vya bendera tofauti vinapatikana hapa.

Wamama hawa wako mtoni wanaosha mitungi, vyombo na karai. Wengine wamevalia kofia kicwhani kwao. Upande huo mwingine kuna wengine wanafanya usafi. Mwanaume akiwa ameinama na nguo ya kijani kibichi

Mitungi ya samawati giza na vifuniko vyekundu inategewa maji kutumia bomba. Kando yake kuna iliyo chini ya rangi ya manjano na zingine juu ambazo ameshikilia.

Wanyama aina tofauti wako katika uwanja. Wawili wanaelekea sehemu zao. Uzio umegawanisha baadhi ya uwanja. Miti inaonekana kuwa refu.

Watu watatu wako na sare za kazi. Mmoja amevalia kofia kichwani. Wanawasiliana wakiwa kando ya mabomba haya makubwa yaliyochimbiwa chini ya mchanga.

Vijana wenye jisia tofauti na nguo za rangi sio sawa wengine wamevalia glavu na kofia wamesimama. Mbele yao kuna toroli nyuma ni nyumba iliyo egeshwa kibao cha matangazo na miti kando yake.

Msichana aliye na nywele ndefu, miwani kichwani. Rinda yake ni ya maua. Ana matunda tofauti mkononi. Kwenye leso alilotandika, kuna mito maua. Nyuma yake ni sanduku la uma, kijiko pamoja na kisu.

Wanyama wenye miguu mirefu na shingo. Mbele yao ni karai ya maji. Watu waliovalia miwani na kubeba begi, wanawapa chakula mdomoni.

Uwanja uko na vikiki vingi vya bendera. Kando yake ni barabara. Watu wamesimama karibu na gari. Majengo yanaonekana kwa umbali, yenye rangi tofauti.

Msichana aliye piga magoti na rinda ya maua kichwani amevalia miwani na nywele zake ni ndefu, ameshika matunda mikononi aina tofauti ametandika leso kando yake ni mito na maua. Nyuma kuna sanduku la kitamaduni amablo liko na kijiko, uma na kisu.

Kijana aliyevalia suruali nyeusi na shati la waridi anainua mti ndani ya maji, kando yake ni mto na nyumba zilizojengwa kwa mabati pamoja na miti, nyaya za stima zimepita sehemu hii.

Vibao vya matangazo vimebandikwa kwenye miti mirefu. Watu wanaelekea sehemu moja. Kando yao ni maua. Barabara ni ya mchanga. Upande wa kulia ni pipa.

Magunia haya ni meupe, yana maandishi ya rangi tofauti. Msichana ameshika mengine mkononi. Amefunga kitambaa kwenye kichwa. Kando yake ni majengo pamoja na miti.

Wanasarakasi wanacheza michezo tofauti ya kuigiza, wengine wameketi kando wakipiga ngoma ,viti vya rangi saba vimepangwa kwa wingi katikati yake ni ngazi za kupanda kwenye jukwaa lenye vyoo na chuma.

Wanawake hawa wanafanya usafi. Mmoja ana vibuyu vyeupe mikononi anavuka. Aliyeinama mbele yake kuna ndoo nyeusi, ya samawati, kibuyu ya manjano. Mbele yao ni maji chafu. Upande mwingine ni nyumba ya mabati nguo zimeanikwa kando.

Wanaume waliobeba mabati wanapita juu ya miti wakiwa wamevalia suruali ndefu zenye rangi na muundo tofauti. Wengine wana majaketi na wengine ni shati pekee. Nyuma yao kuna watu wengi pamoja na nyumba za kimaghorofa.

Wanyama wenye aina moja wanaelekea sehemu sawa. Kule watokako ni mimea ya kibichi na mawe pamoja na nyasi. Mbele yao ni maji na wengine wanaogelea.

Watu hawa watatu wako kwenye msitu wanatembea. Mama amevalia nguo ya kitamaduni pamoja na handbag . Miti mirefu ya kijani kibichi matawi iko kwenye sehemu hii.

Wasichana waliovalia sare nyekundu na nyeupe viatu vyao ni vyeusi. Wameinama wanapanda mimea kwenye gurudumu la gari. Kando yao ni jengo la ghorofa. Kuna uwanja.

Watu wanaelekea sehemu si sawa. Moja wao anaongea na simu. Amesimama kando ya uzio uliyozunguka mchongo uliyo na alama ya Kenya. Ghorofa lili lina madirisha mengi.

Mamba watatu wako katika mto huu. Wawili wananyemelea ndege walio kando kwenye mchanga wa matope pamoja na miti. Upande mwingine ni mimea inayomea ya kijani kibichi.

Watu hawa wako chini ya mti ambao uko kando na mto. Mmoja anatoa taka na kofia kichwani. Mwingine amevalia gambuti na amebeba vitu mkononi.

Mikokoteni yenye mitungi imeegezwa. Rangi zake zikiwa ni nyeusi, mawimbi na manjano. Mtu ameketi kando. Kufuli limening'inia. Mbele yake kuna mimea ya kibichi.

Mji huu ukona nyumba ambazo zimejengwa kwa muundo tofauti. Kuna magari ya kibinafsi yameegezwa mahali hapa. Mengine yako katika msongamano kwenye barabara kuu.

Mama Huyu ambaye amevalia rinda ya zaidi ya rangi Moja ,ana karatasi ya kijani mkononi, anajifunikia kikoi cheupe kando ya barabara kuna takataka na nyumba za mabati.

Umati wa watu umekusanyika mahali hapa kujiangalilia nyumba zikibomolewa. Kando yao kuna maji mengi machafu. Vigingi vya stima vingine vinaonekana kuanguka.

Watu waliovalia viakisi wamesimama kwenye mto. Chini wana suruali nyeusi na gumboots .Wawili ni wanapicha wakiwa wamebeba kamera. Kando yake amebeba bagi na kofia kichwani.

Vyakula hivi vya aina tofauti vimepangwa kwenye ndoo kama vile viazi, kitunguu na nyanya. Karoti na mboga ziko kando. Mayai yako kwenye tray za rangi tofauti. Kijana huyu ambaye amevalia shati nyeupe amesimama kando.

Mwanafunzi mmoja ndiye aliye na sare tofauti. Amekalia katika dawati ya mbele. Kuna mpangilio sahihi. Wana zaidi ya mwalimu mmoja. Kwenye dirisha kuna bagi, na gumzo ukutani zimebandikwa.

Ujenzi wa barabara hii kuu haijamalizika. Kando yake kuna mchanga na jiwe kubwa. Magari aina tofauti yanaonekana yakielekea sehemu moja. Mjenzi amevalia kofia ya chuma na mask .

Watu hawa wamefurahia kumwona mnyama mwenye madoadoa na shingo refu. Uzio wa waya na mti umewagawanyisha. Juu yake kuna globu ya mwangaza. Mwanaume amevalia nguo nyeupe.

Uwanja huu kuna mito kwa wingi. Msichana huyu ambaye amevalia miwani kichwani ako na matunda tofauti ameweka kwenye kanga. Kuna maua na mito. Nyuma yake kuna sanduku la vijiko, kisu na umma.

Nyumba hizi zimejengwa kwa udongo na mabati ziko kando ya mto huu wenye taka. Nyasi zimemea. Kijana huyu amebeba mzigo mgongoni amevalia nguo nyeusi na nyekundu.

Mtaro huu unajengwa wajenzi wamevalia kiakisi chekundu na kofia ya chuma ya kijani kuna gari la mizigo nyeupe na watu ambao wanasaidiana hapa.

Barabara ambayo inatumika na magari ya uma aina tofauti. Chini yake kuna mto. Kando ni takataka. Watu wanaelekea sehemu tofauti. Ghorofa iko kwa umbali.

Taka hizi ambazo ziko kwenye gunia zinapimwa uzito. Zingine zimemwagwa kando yake. Zimeshikiliwa na mbao na mti. Uzio wa sehemu hii ni wa mabati na miti.

Mwanaume huyu amevalia barakoa na kofia kichwani. Nguo zake ni za rangi nyeusi na nyekundu. Mkononi mwake ako na mmea. Nyuma yake kuna mto wa maji. kandi kumemea nyasi .Nyumba hizi ni za udongo na mabati.

Wanyama hawa wanalishwa na wachungaji wakiwa wamevaa kofia vichwani pamoja na nguo za kijani na gumbuti. Nyuma yao kuna miti yenye matawi membamba. Mchanga ni wa rangi nyekundu.

Watu hawa wako na shughuli tofauti, mmoja akiwa ameshika nyundo mkononi na mti mwingine amesimama. Kwenye paa la jengo la mabati kuna mtungi na vitu zingine.

Kwenye barabara pana ya mchanga, pundamilia wenye rangi ya nyeusi na nyeupe wanaelekea sehemu tofauti upande wa kulia na kushoto. Mbele kuna miti.

Jengo lenye ukuta na chuma, uzio wa mawe kando yake umejengwa. Karatasi nyeusi ndani na nje, na kuna sehemu imebakishwa inatumika kama kiingilio. Mtu anatembea kwenye barabara kuu.

Gurudumu za baiskeli hizi za nyuma ni kubwa kuliko za mbele, waendeshaji wamevalia nguo nyeusi na kofia, barabara hili ya mikondo kando yake kuna mimea ya kijani kibichi.

Mto huu umejaa taka . Watu waliovalia gambuti na viakisi wanajaribu kuondoa taka taka. Nyuma yao kuna uzio mdogo wa mbao. Nyumba iko kando yake.

Watu hawa wamesimama kwenye barabara ya reli, kando yake kuna mto na mawe, nyasi zimemea. Ghorofa za aina tofauti zinaonekana, kuna jengo za mabati kando yake.

Wanaburudani hao wamevalia ngozi za wanyama kama nguo, vichwani mwao wako na kofia za fedha. Wamama wengine wamefunga lesso na shanga shingoni, wako na kila aina za vifaa za kutumbuiza watu.

Punda milia wenye mistari mieusi na mieupe wako kwa barabara pana ya mchanga .Wawili wanaelekea sehemu sawa ,watatu wamesimama. Kando yake kuna nyasi na miti.

Mtu huyu ameinama katika mto hii na magunia meupe .Kando yake kuna taka na mawe. Nyuma yake kuna miti na majengo tofauti , ya mabati na mawe.

Kijana huyu amebeba mzigo wa gunia mgongoni. Kwenye mkono wake kuna ndoo. Mahali hapa ni pachafu sana. Nyumba hizi zimejengwa kwa mabati na kwa dirisha kuna shuka.

Huu ni mkokoteni, uko na mitungi ya rangi tofauti kama manjano, kibichi, nyeusi na kuna mtu ameketi na ameshikiia moja. Amevalia nguo ya juu ya rangi nyeusi na viatu na kando yake pia kuna mkokoteni mwingine.

Gari hili la kibinafsi limeegeshwa nyuma ya mengine. Likiwa na kibao cha utangazaji juu yake. Wawili wamevalia nguo zinazofanana. Wengine wanavuka barabara wakielekea sehemu tofauti. Ghorofa iko kwa umbali.

Basi hili lenye rangi tofauti, magurudumu yake mawili ya upande mmoja yanaonekana, pamoja na kioo cha pembeni. Mlango wake umefunguka na abiria anashuka, baadhi ya madirisha yamefunguliwa, mmoja aliye nje amevalia fulana refu.

Abiria wanaabiri basi. Mama aliye kwenye mlango amevalia skati na blausi amebeba begi. Nyuma yake ni mwanaume mwenye mzigo wa gunia. Kuna walio ndani.

Katika mzunguko wa barabara hii, kuna msongomano ya magari ambayo ni aina tofauti na rangi pia. Afisa wa polisi wanaonekana kupekua na kuna vikingi vya alama za barabarani.

Afisa wako katikati ya mji. Magari yasiyo sawa kwa muundo na rangi yanaelekea sehemu tofauti pamoja na mtu anaye endesha pikipiki. Watu wanavuka barabara wengine wako chini ya mti, kando yao kuna gorofa na kibao cha matangazo.

Basi hizi zimeegeshwa kando ya barabara moja limefunguliwa mlango na kuegezwa kibao cha bei kando yake. Baadhi ya abiria wametoa vichwa nje wanaume wamesimama na wengine wanaelekea sehemu tofauti.

Nguo walizovalia ni za rangi tofauti. Wengine wana gambuti na viatu, wamesimama kando ya barabara wanawake kwa wanaume. Magari yanaelekea sehemu sawa.

Basi zenye rangi na michoro tofauti zinaelekea sehemu sawa. La katikati limefunguliwa mlango na madirisha. Kando yake kuna kibao cha matangazo. Kijana amesimama karibu. Wawili wana kofia kando yake. Aliye na nguo ya manjano na troli amevalia cha upana. Nyuma yake kuna ghorofa.

Watu wanaelekea sehemu tofauti. Wengine wameketi chini ya mti. Wengine wamesimama. Mmoja ameinua kibao cha matangazo, na amevalia kofia na kiakisi. Kuna jengo ambalo lina uzio wa chuma.

Basi hizi zenye rangi tofauti, zimeegezwa kando ya barabara. Watu wawili wamesimama kwa ukaribu, mmoja akiwa ni afisaa wa polisi. Mwingine amevalia kofia kichwani, na yule anayekuja anasukuma troli.

Mwanadada aliesimama kando ya gari hili ambalo limefunguliwa na likona abiria ndani. Kando ya mlango kuna gunia na mzigo. Yeye mwenyewe amevalia suruali ndefu na shati nyeupe na kofia kichwani. Mkononi akona simu. Baadhi ya watu wamesimama na wengine wanatembea wakielekea sehemu tofauti.

Basi hizi zinafanana katika kupakwa rangi na muundo. Zimeegezwa kando ya barabara. Watu wanaelekea sehemu tofauti wakiwa wamebeba mizigo na begi mkononi. Pikipiki imeekezwa kando. Vibao vya matangazo viko kando. Miti inaonekana.

Gari za muundo, rangi tofauti ziko katikati ya mji. Wanatroli wenye mizigo na bila wanaelekea sehemu tofauti. Baadhi ya pikipiki zimeegezwa kando ya barabara. Vibao vya matangazo vimebandikwa kwenye ghorofa.

Watu wanaelekea sehemu tofauti katikati ya mji, wengine wamebeba vibao ya matangazo, mizigo na handi bagi, kando ya jengo kuna miti, gari zilizoegezwa.

Katika barabara kuu, magari yanaelekea sehemu tofauti, zenye muundo na rangi isiyo sawa. Pia na pikipiki, watu wanatembea kando ya barabara. Majengo ya urefu ya mijengo, na kuna kivukio, na pamoja na vikingi vya mwangaza.

Gari za muundo, rangi tofauti zinaelekea sehemu si sawa pamoja na pikipiki. Watu wanaotembea kwa mguu wako na shughuli tofauti. Uzio wa mawe na chuma, kando yake ni miti.

Basi lililo mbele lina mchoro wa rangi tofouti . Upande wa dereva ni mwanaume amesimama . Peke yake upande mwingine wawili wamevalia kiasisi moja amekemea kwa ukuta wa mapati ambayo uko na bendera ya Matangazo na nguo zilizoegezwa.

Basi linafanana kwenye rangi na lililo nyuma yake. Watu wanaelekea sehemu tofauti. Kando yake ni magari ya kibinafsi. Miti ambayo ni mirefu.

Katika barabara kuu, magari yanaelekea sehemu tofauti yenye muundo na rangi siyo sawa. Kwenye uzio kuna miti. Baadhi ya watu walio kwenye pikipiki na wengine wanatembea, hawaendi sehemu sawa.

Basi zenye rangi sawa zimeegeshwa kando ya barabara mjini . Watu wnaelekea sehemu tofauti wengine wakiwa wamebeba begi mgongoni. Wameinua vibao vya matangazo vya bei vingine vimebandikwa kwenye ghorofa.

Magari yenye muundo na rangi zenye siyo sawa yanaelekea sehemu tofauti katika barabara kuu ambayo ikona vibao vya matangazo, vikingi vya stima pamoja na miti kando yake.

Gari aina sio sawa viko katikati ya mji, ya nyuma ikiwa ni Nissani . Mlango wake umefunguliwa. Bendera ya matangazo imebandikwa. Ndani kuna abiria, wengine wako nje wakielekea sehemu tofauti. Ghorofa zimepangana kwa karibu, zenye zaidi ya sakafu kadhaa.

Gari hizi zimeegeshwa katikati ya mji. Ziko na vibao vya amatangazo tofauti. Watu wanaelekea sehemu si sawa, mmoja akiwa amesimama na kujishikilia kwenye gari. Vibao vya matangazo viko kwa umbali. Ghorofa za urefu tofauti ziko hapa.

Mwanaume aliyebeba kibao cha matangazo, amejishika kichwani. Kiakisi chake ni cha rangi ya zambarau na manjano. Mbele yake ni gorofa zina mandishi za huduma zinazo patikana. Ziko na sakafu mingi sana.

Magari aina tofauti yanaelekea sehemu si sawa. Moja ya kichorochoro iko na msongamano. Kegi la taa la usalama liko katikati ambapo watu wanatembelea wakielekea sehemu tofauti. Miti ziko kando ya uzio.

Basi hizi zenye michoro ya rangi tofauti tofauti zinaelekea sehemu moja .Nyuma na kando kuna miti. Baadhi ya ghorofa ziko na vibao vya matangazo na si urefu sawa .

Watu wamesimama kando waliovalia nguo rangi tofauti, mwingine anatembea. Gari hili limefunguliwa mlango. Lina abiria ndani. Kando ya mlango wake kuna bendera ya matangazo na zingine zimewekwa kando.

Katika barabara kuu, magari aina tofauti kwa rangi na muundo yanaelekea sehemu si sawa. Kuna barabara ya kuvuka juu ambayo uzio wake ni wa manjano. Vikingi vya mataa ya mwangaza ya ulinzi ni vyembamba. Kando yake ni miti.

Basi zenye rangi na muundo sawa zimiegeshwa kando ya barabara la katikati limefunguliwa mlango na limeegeshwa kibao cha bei kando na baadhi ya madirisha ya wazi. Dada aliye na kibeti amesimama kando ya wanaume waiwili, mmoja mwenye suruali ndefu nyeusi shati nyeupe mwingine ni kofia amevalia.

Watu walio katikati ya mji wanaelekea sehemu si sawa. Ghorofa zisizofanana ziko, kwenye rangi na miundo . Magari yameegeshwa kando, yenye michoro ambazo si sawa. Kuna vibao vya matangazo vimeandikwa bei.

Basi zilizo na rangi na mchoro tofauti zimeegezwa kwa mpangilio, baadhi ya madirisha yamefunguliwa na abiria wameketi, mwingine anapanda, aliye mbele ya gari anavuka.

Gari za aina ya Nissan zime egeshwa kando ya barabara na mstari wa manjano katikati yake. Mizigo ziko juu yake, milango zimefunguliwa na mbele kuna abiria ndani na watu mlangoni wamesimama wenye nguo za rangi tofauti.

Magari yameegeshwa katikati ya mji, na vibao vya matangazo na bei juu yake. Kando ni ghorofa zenye sakafu kadhaa, baadhi ya madirisha yamefunguliwa. Kikingi cha stima kiko katikati na watu wanaelekea sehemu isiyosawa.

Mtu anayesukuma trolley ,anaelekea sehemu sawa na anayeendesha pikipiki. Pengine wanaelekea sehemu tofauti. Magari aina na muundo sio sawa yamesimamishwa katikati ya mji. Ghorofa za mahali hapa ni ndefu na zenye sakafu mingi.

Basi zenye michoro na rangi tofauti zimeegeezwa katikati ya mti kando ya barabara. Watu wanaelekea sehemu tofauti, mmoja anasukuma trolley mwingine amebeba karatasi mkononi.

Mwanadada amesimama kwenye mlango wa basi. Baadhi ya madirisha yamefunguliwa. Watu wamewekelea mikono walio ndani. Nyuma yake ni pikipiki zimekaliwa na waendeshaji. Wengine wamesimama na kuegemea kwenye vikingi vya barabarani.

Basi zimeegeshwa kando ya barabara watu wanaelekea sehemu tofauti. Wengine wakiwa wamesimama na vibao vya matangazo mkononi. Vingine viko kwa vikingi na majengo imebandikwa

Magari yaliyo katikati ya mji yameegezwa kando, watu wanaelekea sehemu sawa, wengine wamebeba bagi na wengine mzigo kwenye mabega. Ghorofa ni mingi, zenye sakafu zaidi ya tatu. Miti ziko kando, pamoja na vibao vya matangazo.

Kwenye kikingi, vibao vya matangazo vimeegeshwa. Mtu anayetembea akielekea kwenye vitu zinauzwa amebeba karatasi mkononi. Basi lenye madoido limeegeshwa kando .

Magari yamegezwa kando ya barabara mjini. Watu wanaelekea sehemu tofauti. Mmoja ameinua vibao vya matangazo. Vingine vimeekezwa kwenye gari. Miti iko kando pamoja na ghorofa.

Magari haya yameegezwa kando la jengo hili, na yana vibao vya matangazo juu yake. Watu wanatembea wakielekea sehemu moja. Aliyebeba begi mgongoni nyeusi, mwingine kwenye baiskeli karibu na basi ya rangi nyekundu.

Katikati ya mji kuna magari aina tofauti pamoja na afisa na watu wengine ambao wanaelekea sehemu tofauti. Majengo ni marefu ambayo yako na matangazo juu yake pia miti.

Gari za muundo, rangi na aina tofauti zinaelekea sehemu si sawa. Kunanyesha, wengine wamejifunika mwavuli na wakavalia nguo za kuzuia mvua. Kando yake ni mataa ya barabara na ishara za kuvuka.

Basi ilioegeshwa ina kibao cha maandishi ya matangazo watu tofauti wamesimama na wengine wanatembea kwenye kikingi kuna begi ambazo zimeekwa kando yake ni gorofa ambazo zikona matangazo.

Vibao vilivyoegezwa juu ya magari na kando ya nyumba. Ni vya rangi na matangazo tofauti. Baadhi ya madirisha yamefunguliwa. Chini ya jengo kuna maduka ya huduma mbali mbali.

Watu waliovalia nguo za muundo na rangi tofauti wanaelekea sehemu si sawa. Chini ya mwavuli kuna toroli ambayo inauzwa chakula na pipa chini. Kando ya gorofa kuna kibao cha matangazo. Mwanapikipiki huyu ana simu mkononi.

Baadhi ya watu hawa wameketi wengine wanatembea wamesimama na afisa wa polisi wamevalia kofia na sare za kazi. Magari barabarani yanaelekea sehemu tofauti.

Watu waliosimama kando ya basi hizi. Wamevalia nguo za rangi tofauti. Mmoja amevunjika mkono. Basi zilizoegezwa hapa, rangi yake hazifanani.

Mwanadada anavuka mbele na gari lenye rangi na michoro tofauti. Kibao cha matangazo kiko chini. Kijana ameshikilia kwa mlango na uwazi. Baadhi ya abiria wako ndani na wametoa vichwa nje.

Katika barabara kuu, magari yanaelekea sehemu moja. Miti iko kando. Watu wanatembea kando ya barabara, ambapo kuna vikingi vya stima, pamoja na matangazo.

Magari ya aina na muundo na rangi tofauti yako katikati mwa jiji. Afisa wa polisi ambaye ameinua mkono juu ako na kiakisi. Mama huyu anavuka barabara amebeba handbag . Upande mwingine kuna watu walioketi chini na wengine wanatembea. Miti mirefu, na pia kuna mataa ya usalama.

Wanaume hawa wamevalia viakisi vya zambarau na machungwa. Chini ni suruali ndefu. Wameinua vibao vya matangazo. Basi moja lina wateja ndani na mlango wake umefunguliwa. Kando ya barabara kuna stuli mbili, ya kijivu na nyekundu.

Magari aina tofauti yako katikati ya mji. Askari na watu wametangamana wakielekea sehemu tofauti. Gorofa ziko na vibao vya matangazo mbalimbali. Kikingi kia stima kimeegea upande mmoja.

Kikingi hiiki kya trafiki za mwangaza kiko mbele ya basi hili. Hawa watu wamevalia nguo za rangi tofauti wakielekea sehemu si sawa. Mmoja anaskuma mkokoteni. Kando yake, kuna miti na ghorofa.

Hili ni basi la umma lenye maandishi tofauti. Watu wawili wamevalia sare za kazi. Wengine wanaonekana kuelekea sehemu tofauti. Mmoja ambaye amefunga kitambaa kichwani amesimama. Nyuma ya gari hili kuna ghorofa ndefu na miti kando yake.

Gari hili liko na michoro tofauti. Kwenye mlango kuna abiria amesimama na mwingine ameketi. Msichana huyu ambaye anavuka barabara karibu na gari la kibinafsi amebeba handibagi na karatasi mkononi. Nyuma yake kuna gorofa na miti.

Watu hawa wanaelekea sehemu tofauti. Mmoja amebeba bagi na chupa ya maji mgongoni. Mwingine amevalia kofia na suruali ndefu .Kuna vibao vya matangazo vimebandikwa juu ya nyumba hii za kuonyesha huduma tofauti zinzazoapatikana katika maduka hayo.

Gari zenye muundo na rangi tofauti zinaelekea sehemu moja isipokuwa basi la mawingu nyekundu nyuma yake. Kando kuna kibao cha matangazo, kikingi cha stima, miti na nyumba.

Kando ya basi hili kuna watu wa jinsia tofauti wanaelekea sehemu si sawa. Nguo zao zikiwa za rangi tofauti kama vile manjano, nyekundu, wengine wamebeba begi mgongoni kwenye uzio kuna ubao wa matangazo.

Basi hizi zimeegezwa katikati ya mji. Ziko na vibao vya matangazo sehemu ambazo zinabeba. Baadhi ya watu wamesimama na wengine wanatembea. Mbele yake kuna ghorofa ambazo ziko na huduma tofauti moja yake ikiwa ni hoteli.

Taa za trafiki zinaonyesha mekundu. Gari zimesimama aina tofouti watu wanatembea kando ya barbara kwa uwanja kuna miti na uzio wa mawe kando Yake.

Vibao hivi ambazo zina matangazo tofauti, zingine zimeekezwa juu ya gari. Dirisha hizi zimefunguliwa ambazo ziko katika sakafu ya kwanza kwenye ghorofa hii.

Hizi ni magari aina tofauti. Watu wanavuka barabara wakienda sehemu tofauti .Kando yake kuna maji. Mama huyu ako na begi mgongoni na karatasi mkononi.

Magari aina tofauti na pikipiki zinaelekea sehemu si sawa kwenye barabara hii ,watu wanatembea kando. Kuna vibao vya matangazo vya aina tofauti. Miti na nyasi zimemea.

Gari hizi ziko katikati ya mji. Kuna vibao vya matangazo vimeekezwa juu yake zingine zimebandikwa kando za nyumba. Kuna watu wanaelekea sehemu tofauti wakiwa wamebeba mizigo mkononi na mgongoni.

Basi hili lenye rangi ya chungwa na maandishi ya manjano, kando yake kuna mkokoteni umebeba mizigo unasukumwa na wanaume wawili. Kuna ghorofa ambayo tunaona watu wameketi chini.

Basi za rangi tofauti zimeegeshwa mahali hapa. Watu wanaelekea sehemu tofauti, wengi wakiwa wamebeba begi mgongoni. Mmoja amesimama na kibao cha matangazo, juu yake kuna saa ya mjini na mizigo chini ya mti.

Katika barabara kuu iliyo na zaidi ya vichochoro viwili, magari aina na muundo tofauti tofauti yanaelekea sehemu isiyo sawa. Vikingi vya mataa ya usalama ni vingi.

Basi za michoro na rangi tofauti, zimeegeshwa kando ya barabara. Abiria wako ndani. Kijana huyu ameinua mikono juu na kofia nyeusi kichwani. Kando yake amevalia suruali ndefu na shati ya nyekundu.

Roli na Nisani ziko katika kituo cha petroli, zimeegezwa vibao vya matangazo za sehemu tofauti ambazo abiria watapanda, kando yake kuna watu baadhi yao wamevalia kofia wakielekea sehemu tofauti.

Gari za umma ambazo zimeegeshwa katikati ya mji. Zina vibao vya matangazo juu yake. Baadhi ya vingine vikiwa kwenye majengo. Kando yake kuna mtu aliyeshikilia mti na sehemu yake ya ubavu. Bagi ziko juu ya mti.

Afisa hawa washika doria, mmoja akiwa ana mwavuli, wamevalia kofia kichwani. Magari haya ni ya aina tofauti. Watu wanavuka barabara. Kando yake kuna kikingi kya trafiki na miti. Ghorofa hii iko mwisho wake.

Abiria wanaabiri basi zenye rangi na miundo tofauti. Nyuma yake kuna ghorofa zilizozidi sakafu nne. Matangazo ya aina mbalimbali yamebandikwa. Katikati ni saa ya mche.

Handaki ya barabara hii imejengwa juu ya mto, hili ni gari la kibinafsi nyeupe, nyasi imemea kando yake na juu ya barabara kuu. Maji haya si mengi sana.

Wanadada wawili waliovalia suruali ndefu na nywele wamesuka wamesimama mbele ya basi. Mmoja akiwa ameinua kibao cha matangazo. Watu wanaelekea sehemu tofauti na kuna mti mrefu.

Basi na gari ya kibinafsi pamoja na tuktuk ziko katika mji huu. Kibao cha matangazo kiko juu yake. Milango yake ii wazi. Watu wanaelekea, sehemu mbalimbali. Maghorofa yako kando na, rangi tofauti.

Kwenye barabara kuu hii gari na pikipiki aina tofauti kwa muundo na rangi, yote yanaelekea sehemu moja. Juu yake na kando kuna vibao vya matangazo vya kuelezea jinsi ya kutumia barabara.

Barabara kuu, ina magari aina tofauti na muundo pamoja na rangi. Kando ya uzio kuna miti, na nyumba. Watu wanaelekea sehemu tofauti. Kikingi cha taa ya usalama, ni kirefu.

Basi hizi zenye michoro na rangi tofauti, zimebandikwa kibao cha matangazo na bei. Kijana huyu ameinua ingine, amevalia suruali ndefu nyeusi. Watu wengine wanatembea wakienda sehemu tofauti. Kuna ghorofa zenye sakafu mingi nyuma yake.

Gari za aina ya nisani zimeegezwa mahali hapa. Zikiwa na vibao vya matangazo juu yake. Vingine vikiwa juu ya majengo. Kuna watu wanaoelekea sehemu siyo sawa. Wanatumia simu na kuongea. Kando yake kuna majengo yenye rangi mbalimbali.

Basi hizi zenye michoro ya kupendeza. Moja lake liko na abiria ndani na mlango wake umefunguka. Kando yake kuna karatasi la tangazo. Magurudumu yake mawili yanaonekana pamoja na kioo cha pembeni.

Gari hizi ni aina tofauti. Ziko na vibao vya utangazaji juu yake, ambapo abiria wangependa kupelekwa. Kuna mwanaume kando yake amebeba begi nyeusi mgongoni. Mbele yake kuna mpanda farasi na mzigo kwenye baiskeli.

Magari ya aina tofauti yamesongamana katikati ya mji. Kando yake kuna ghorofa na vikingi vya stima na mwangaza, na matangazo juu yake. Polisi wameshika doria. Watu wanaelekea sehemu tofauti.

Kwenye barabara hii kuna msongamano wa magari aina tofauti. Yote yanaelekea sehemu moja. Pikipiki na abiria pia wanaonekana mahali hapa. Kando yake kuna jengo za ghorofa ambazo zimepakwa rangi tofauti, moja haijamalizika.

Basi lenye mchoro na rangi tofauti limesimama katikati ya mji. Wanaume watatu, mmoja akiwa kando yake, mwingine anaelekea kuingia na gunia mgongoni, huyu ambaye amejishikilia kwa mikwaruzo na kibao mkononi. Watu wanaelekea sehemu tofauti.

Basi zimeegezwa kando ya barabara. Watu wanavuka wakielekea sehemu tofauti, wengine wamebebwa kwenye pikipiki. Kuna ghorofa ya zaidi ya sakafu kadhaa. Ziko na matangazo mbalimbali, nyaya za stima zimepita juu.

Kwenye barabara kuu hii, kuna magari aina tofauti ambayo yanaelekea sehemu si sawa. Miti hizi ziko kando ya uzio ambao umejengwa kwa waya na kuna mwavuli kando yake.

Hizi ni gari za umaassi aina ya basi. Moja liko na rangi ya kijani kibichi na mawimbi meusi na lingine liko na rangi nyeusi na nyekundu na maandishi na kuna watu ambao wanatembea kando yake. Pia kuna jengo ambazo ziko na rangi tofauti nyuma yake na kuna miti zinaonekana.

Gari hizi zinapepa abiria ambao wanaenda sehemu tafauti za nje la jiji na hapa kuna watu wengi ambao wanatembea, moja ameweka mkono kwenye kichwa chake, mwingine amevaa kofia na miwani.

Hizi ni gari za umma ambazo zinasafirisha abiria sehemu tofauti ya nje ya mji. Kando yake, kuna jengo ambalo liko na rangi ya manjano na nyeupe na pia kuna vibao juu yake, za kuonyesha kama safaricom daily life yetu.

Kwenye barabara hii kuna magari aina tofauti Nissan, basi na gari za kibinafsi. Kuna mtu ambaye anaendesha pikipiki. Kuna miti zenye rangi ya kijani kibichi.

Katika picha hii, kuna basi ambazo ni za rangi ya kijani kibichi na manjano. Kuna watu wanaelekea sehemu tofauti, mmoja akiwa amesimama amebeba kibao chenye maandishi tofauti. Mmoja amesukwa nywele za rangi nyeusi. Mmoja amevalia nywele nyeusi na amebeba begi.

Hapa ni katikati ya mji. Kuna magari aina tofauti. Pana polisi wameshika doria na watu wanaelekea sehemu tofauti. Miti za rangi ya kijani kibichi pia zinaonekana.

Hizi ni gari za umma zimeegeshwa kando ya barabara mjini. Ziko na ishara za kuonyesha zinabeba watu ambao wanaenda nje ya mji kama Kangemi, Uthiru na zinginezo, na pia kuna watu wanaoelekea sehemu tofauti.

Basi hizi ziko katikati ya mji na ziko na vibao za kuonyesha sehemu tofauti za nje ya mji na kuna watu wengine wamesimama na wengine wanatembea wakienda sehemu tofauti. Kando yake, kuna mti na kuna jengo limepakwa rangi nyeupe na nyekundu.

Kuna gari aina tofauti mahali hapa, la kibinafsi na basi. Kuna watu wanaonekana kuelekea sehemu tofauti. Kuna miti na nyumba za ghorofa nyuma yake.

Kwenye picha hii kuna gari la rangi ya mawimbi na maandishi nyuma yake na kuna watu wanatembea wakilekea sehemu tofauti. Mmoja ameshika karatasi mkononi.

Lori hili lina mizigo juu yake lenye rangi nyeupe na samawati na maandishi kando. Mtu aliyevalia kofia anaelekea sehemu moja na anayeendesha baiskeli. Upande wake mmoja ni ghorofa pamoja na miti.

Mwanadada aliyevalia miwani kwenye kichwa, na kiakisi glovu mkononi pamoja na barakoa ,ananawa mkono .Nyuma yake Kuna watu wenye umri na jinsia tofauti. Mtungi ya maji na ndoo ni za rangi sio sawa.

Lori hili limeegezwa kando ya ghorofa na lina mizigo. Mtu ako juu yake. Baadhi ya madirisha ya nyumba hizi yamefunguliwa, na iko na zaidi ya sakafu mbili. Watu wengine wakiwa wamesimama mbele ya gari hili.

Mtaro umechimbwa na tingatinga ambayo iko karibu na ghorofa yenye zaidi ya sakafu tatu. Kando yake ni jengo la mabati. Nyaya za stima zimepita kando.

Mabomba haya ni ya chuma tofauti kwa urefu na upana nyingine yana kutu na uchafu juu yake. Kando ni nyasi zilizomea pamoja na miti.

Pipa la takataka lenye karatasi nyeusi, kando yake kuna viatu, upande mwingine kuna mtungi wa maji ulio na kisanduku juu yake. Mlango ni wa mawimbi.

Takataka ziko nyuma ya barabara. Kando yake ni watu wanaelekea sehemu tofauti. Gari zilizoegezwa hapa ni lori kwa wingi. Nyuma yake ni mchanga. Mbele yake ni ghorofa ambazo zina rangi muundo tofauti.

Katika barabara, kando yake kuna maji machafu. Pikipiki limeegeshwa karibu na chumba kenye maandishi na michoro. Kando ya ke ni maua pamoja na ubao wa matangazo. Vijana watatu wanaelekea sehemu sawa.

Lori hili ambalo ni la rangi nyeupe lina mizigo limebeba na magunia. Baadhi ya watu wameketi juu yake. Magurudumu yake matatu ya upande mmoja yanaonekana. Upande wa kushoto ni ghorofa ambayo ikona maandishi ya hoteli.

Mfereji unamwaga maji , nyuma yake kuna chupa ya kioo iliyo na maua. Upande mwingine kuna mapambo tofauti yenye rangi isiyo sawa, ikiwa ni nyeupe, na kijani nyeusi .

Nyumba hizi ambazo zimepakwa rangi tofauti, baadhi ya madirisha yamefunguliwa. Mbele yake ni nyasi, kando ni takataka ambazo zimetapakaa kila mahali.

Ghorofa hizi sio sawa ,kando yake kuna kikingi cha stima. kimepita watu wako kwa umbali. Katikati ya shamba hili kuna mtaro wa maji na sehemu zingine ziko na mimea na zingine hazina.

Lori lenye rangi ya kibichi na manjano. Magurudumu yake ya mbele na nyuma ni makubwa kuliko ya katikati. Kando yake ni barabara ya mchanga na shamba.

Kwenye gari hizi aina tofauti ikiwa lori, likona mizigo juu yake. Wanaume wanapakia kwenye magunia. Kando yake mwingine anasukuma troli ya chuma akiwa amevalia fulana ya manjano.